Huyu ni mwanaume mchanga mwenye ngozi nyeusi, ameketi mezani na anatumia kompyuta ndogo. Amevaa shati la rangi ya kahawia machungwa juu ya fulana nyeupe na ana miwani ya duara na hedi za masikioni. Anaonekana akitabasamu na kufurahia kile anachofanya kwenye kompyuta.

Mtu ameketi kwenye sofa huku akitumia kompyuta ndogo iliyoweka juu ya meza. Karibu na mtu huyo, kuna kitabu na karatasi ikionyesha labda anafanya kazi anajifunza au araoshiriki katika mkutano wa video. Mto mwenye ruwaza ya duara pia unaonekana kwa sofa.

Hii ni dhana ya elimu ya mtandaoni au jukuwa la kujifunzia kidigitali, kuna kompyuta kibao kubwa au skrini ya kompyuta inaowakilisha jukuwa la kujifunza mtandaoni, kuna watu wawili wanaotumia jukuwa hilo, moja ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo na mwingine ameketi jini akitumia kompyuta ndogo.

Hili ni komputa mpakato iliyowazi ikiwa na neno E Learning kwenye skrini yake ,pembeni mwa komputa kuna kikombe cha kahwa na vitu vyote vimeweka juu ya sehemu yenye rangi ya manjano .Hii inaashiria kujifunza kwa njia ya mtandaoni au masomo ya kieletroniki.

Hili ni dhana ya e-learning ambapo mtu anaguza skrini inayoonyesha ikoni zinazohusiana na kujifunza mtandaoni kama vile balbu, saa na wingu. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu ikionyesha jinsi kujifunza kunavyoweza kufanyika kwa njia ya mtandao.

Mtu aliyevalia shati la samawati anatumia kompyuta na simu. Huku ikionyesha alama mbalimbali zinazo husiana na elimu kama vile vitabu na grafu. Hii inamaanisha kuwa teknolojia inaweza kutumika kwa ajili ya kujifunza na kupata taarifa kwa urahisi.

Huyu ni msichana mdogo akifanya kazi ya shule, akiwa nyumbani. Anaonekana akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Hii inaweza kuonyesha mazingira ya kujifunza nyumbani, au muhimu wa elimu Kwa watoto. Pia inaweza kuashiria jinsi teknolojia inavyoadhiri mchakato wa kujifunza.

Hii ni maktaba la kidijitali .Maktaba hii iliyo katika simu ikiwa na rafu nyingi za vitabu. Hii inaonyesha jinsi teknolojia imefanya iwe rahisi kupata vitabu na habari kwa urahisi .Maktaba ya kidijitali huruhusu watu kusoma na kujifunza bila kuhitaji kwenda kwenye maktaba halisi.

Hawa ni watu wawili wa kiume na kike wakifanya kazi kwenye meza. Mmoja anashika kikombe na kuandika na mwingine anafanya kazi kwenye kompyuta. Wote wanaonekana kuwa wanafanya kazi kwa bidii na maanani.

Huu ni mwakilisho wa elimu wa mtandaoni ambapo mwanamke amesimama karibu na bodi ya kuandikia, laptop, kitabu, kalamu na mchoro wa pi. Inawakilisha dhana ya elimu na teknolojia. Mwanamke huyo anaweza kuwa mwalimu au mwanafunzi, na vitu vilivyo karibu naye yanapendekeza mazingira ya kufunza au kufundisha.

Hapa tunaliona dhana ya kujifunza mtandaoni. Kuna kipatakilishi iliyo wazi, vitabu na vitu vingine vinayohusiana na kujifunza. Hii inaonyesha kuwa elimu inaweza kupatikana kutumia teknolojia na mtandao.

Watu kadha wanashiriki katika mazingira ya kujifunza mtandaoni kuna mwanafunzi mmoja anayefanya kazi kwenye kompyuta ndogo na mwalimu akionekana kwenye skrini ya Komputa ndogo akifundisha. Watu wengine wanaonekana wakifanya kazi kwenye kompyuta ndogo kwenye mazingira ya ofisi.

Hapa tunamwona mwanaume akiwa kwenye mkutano wa video labda kupitia Zoom au jukwaa lingine sawa. Anaonekana akishika karatasi huku akishiriki katika mazungumzo na watu wengine kadhaa wanaonekana kwenye skrini ya kompyuta. Hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyowezesha mawasiliano ya mbali na mikutano ya mitandaoni.

Hawa ni wanafunzi wadogo wanaojifunza kutumia kompyuta; kuna wasichana watatu na mvulana mmoja. Mvulana huyu ameshika mouse akiangalia skrini ya kompyuta. Utumizi wa teknolojia katika karne hii unahimizwa sana na idara ya elimu.

Hili ni dhana la eneo ya kazi ya nyumbani au la kujifunzia, likiwa na kompyuta ndogo, simu ya mkononi, kikombe cha kahawa, daftari. kalamu na miwani. Vitu hivi vimepangwa juu ya meza na kuashiria mazingira ya kawaida ya kufanya kazi au kusoma kwa mbali.

Hili ni dhana ya kujifunza kwa kuendelea kwa kutumia vielelezo tofauti vya watu wakishiriki katika aina mbalimbali za shughuli za kujifunza. Hizi ni pamoja na kujifunza mtandaoni, kujifunza kwa kujiongoza, kujifunza kwa micro , kujifunza kwa maisha yote, kujifunza kwa mchanganyiko na kujifunza kwa msingi wa uwezo.

Huyu ni mwanaume mwenye umri wa makamu akiwa amevalia koti jeupe na amevaa miwani na headphone akiangalia kompyuta yake. Inafanana na ofisi ya nyumbani na mmea mdogo kwenye meza. Mwanaume huyo anaweza kuwa akifanya kazi au kuhudhuria mkutano wa mtandaoni.

Hyu ni mwanamke ambaye amevalia vifaa vya uhalisia pepe au vr huku akishika kifaa hicho kwa mikono yake, kuna picha mbili dongo nyuma yake moja ikionyesha mtu anayetumia vr na nyingine ikionysha picha ya kisayansi. Hii inaelezea jinsi teknolojia ya vr inavyoweza kutumika katika elimu na burudani.

Huyu ni msichana mdogo ambaye ameshikilia penseli akiangalia kwenye skrini ya kompyuta kwenye meza labda akijifunza. Anaonekana mwenye furaha na kujishughulisha na kile anachofanya. Pia inaweza kuonyesha mazingira ya kujifunza nyumbani au shughuli za kitaaluma za mtoto.

Tunamwona mwanamme mwenye umri wa makamu akiwa amevalia shati la rangi la samawati na tisheti ya rangi ya nyeupe. Mwanamme huyu tunaweza kuona kando yake kuna kipatakilishi akiwa ameshika kalamu akinukuu katika kitabu.

Huu ni uwakifisho wa siyani kwa njia ya video. Watu wameuanganishwa kupitia kompyuta na simu na wanazungumza katika mkutano wa mitandaoni. Hii inaashiraia mawasiliano ya kisasa na matumizi ya teknologia katika kuunganisha watu.

Huu ni mfumo wa kujifunza uliochanganywa ambao unajumuisha vipengele mbalimbali kama vile kujifunza kwa kujktegemea, kujifunza mtandaoni moja kwa moja na mchanganyiko wa njia zote mbili. Hii inaonyesha kuwa elimu inaweza kupatikana kwa njia tofauti kulingana na mahitaji na upendeleo wa mwanafunzi.

Hili ni chumba cha kulala lenye vitanda viwili, kimoja kikiwa kitanda cha kawaida na kingine cha ghorofa. Chumba kinaonekana kuwa sehemu ya hosteli au makaazi ya wanafunzi kama vile yanayopatikana kwenye klabu za wanyamapori ambapo kuna huduma za hosteli. Kuna dirisha kubwa lenye pazia na kuta za chumba zimepakwa rangi nyepesi.

Hili ni chumba cha kulala chenye kitanda kimoja kilichofunikwa na shuka ya kijani kibichi. Juu ya kitanda kuna chandarua cheupe kilichoninginia ukutani karibu na kitanda kuna msalaba umeninginia. Upande wa kulia kuna kabati la mbao lenye kioo. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na safi.

Huu ni ukumbi wa mazoezi uliyo na mashine kadhaa za kukimbilia na vifaa vingine vya mazoezi. Ukumbi huu unaonekana kuwa sehemu ya hoteli. Ukuta wa ukumbi umepakwa rangi ya kijani kibichi na kuna madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Hawa ni wachezaji wawili wa soka wakiwa uwanjani. Mmoja amevaa jezi ya rangi ya machungwa na mwengine amevaa jezi ya njano na samawati. Mpira wa mguu unaonekana karibu na miguu yao na kuna watu wengine wakiwa wamekaa au kusimama nyuma yao, pamoja na hema nyekundu.

Hawa ni wasichana wawili ambao wanacheza Hockey uwanjani. Wamevaa sare za michezo na wanatumia vijiti vya Hockey kucheza mpira. Inaonekana kama mashindano au mazoezi ya Hockey ambapo wanafanyia mazoezi kwenye uwanja kavu.

Hili ni maabara au chumba cha sayansi, kilicho na vifaa na samani za kisasa. Kuna meza ndefu za maabara zenye nyuso nyeupe na singi kadhaa, zikionyesha kua ni mahali pa kufanyia majaribio au kazi za kisayansi.

Hili ni chuo kikuu cha KCA ambacho kinaonekana kuwa na majengo ya kisasa na majengo ya kisasa na mazingira yaliyo pangwa vizuri kuna barabara iliyo jengwa vizuri inayoelekea kwenye majengo na viwanja vilivyo tunzwa vizuri vyenye mimea na miti.

Hiki ni chumba cha kulala chenye kutanda kimoja, dirisha lenye mapazia na fanicha mengine kama vile jokofu ndogo na microwave . Inaonekana kama chumba cha makazi cha wanafunzi labda katika moja wapo wa makazi wa machumba hapa jijini.

Hili ni darasa la wanafunzi wa chekechea, lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu. Ukutani kuna chati za masomo na abakasi. Linaonekana kama darasa la shule ya msingi, likiwa tayari kwa ajili ya wanafunzi.

Hapa tunayaona maabara, kukiwemo wanafunzi ndani wakifanya majaribio ya kisayansi katika maabara haya. wanafunzi hawa wamevalia makoti meupe ya maabara na wanatumia vifaa mbalimbali za kielektroniki.

Hili ni bweni la shule, na inaonyesha vitanda vya kupanga. Inaonekana kuwa mazingira ya kawaida ya bweni ambapo wanafunzi hulala. Hii inaonyesha mazingira ya maisha ya wanafunzi katika shule ya mbweni, jinsi wanavyolala na kuishi.

Huu ni ukumbi wa michezo. Ukumbi huu una viti vingi vilivyopangwa katika safu. Jukwaa kubwa na pazia nyekundu inaonekana kama mahali pazuri pa kufurahia michezo ya kuigiza, au matukio mengine ya sanaa. Ukumbi una mwanga mzuri na inaonekana kama mahali pazuri pa kufurahia matokeo ya sanaa.

Huu ni ukumbi uliojaa watu wakiwa wamekaa kwenye viti. Ukumbi unaonekana kuwa mkubwa na una safu nyingi za viti. Viti vimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuonekana vizuri. Watu walioketi wamevaa sare za shule na kuashiria kuwa huenda hii ni wakati wa tukio la shule au mkutano.

Hili ni kundi la watu watatu wakiwa katika bwawa la kuogelea. Mmoja anaonekana akiogelea kuelekea upande mwingine wa bwawa huku mwingine akisimama pembezoni. Bwawa lina maji ya rangi ya samawati na kuna miti na majani yanayoonekana upande wa bwawa.

Hapa tunaliona hosteli ya chumba kimoja. Kwenye hosteli hiki, tunaliona kitanda, kitanda lenye godoro na blanketi. Pia tunaliona meza na kiti cha plastiki. Kiti hiki cha plastiki kina rangi la nyeupe na nyekundu.

Mandhari haya huenda ukawa ni ya hosteli, hosteli ina majengo kadhaa yenye rangi ya waridi na kahawia na eneo la wazi katikati, nguo zimeanikwa kwenye kamba na kuna ndoo za plastiki za rangi ya bluu karibu na majengo. Hali ya anga ni ya samawati na mawingu meupe, inaonekana kama eneo la makazi ya wanafunzi.

Ona ukumbi wa mikutano au mihadhara ukiwa na safu za viti vilivyopangwa katika muundo wa nusu duara. Viti vimepangwa katika ngazi tofauti na kuna meza ndefu na viti vilivopangwa mbele ya viti vya nyuma. Ukumbi unaonekana kuwa mkuu na wa kisasa, na taa za dari zilizoweka katika muundo wa kimiani.

Hili ni darasa tupu ambalo lina madawati mengi na viti vilivyopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi mbele ya darasa na ramani ukutani. Darasa linaonekana kuwa safi na limeandaliwa kwa wanafunzi.

Katika maktaba hii, kuna watu mbali mbali , ambao wanatofautiana kwenye umri. Watu hao wamevalia mavazi tofauti. Maktaba ina vitabu vingi kwenye rafu, na inaonekana kua mahali pazuri pa kujifunza na kusoma.

Huu ni ukumbi wa mkutano wenye viti vya rangi vya buluu, viti hivi vimepangwa katika safu, huku ukumbi huu ukionekana kuwa na madirisha na taa za dari. Kuna ngazi kwenye upande wa kulia wa ukumbi huu ukionyesha upande wa juu wa jengo la ghorofa.

Hili ni chumba cha kulala chenye fanicha kama kabati, kitanda na kiti. Kuna pia vitu vingine kama chupa za maji, na rundo la vitabu. Chumba kinaonekana kuwa cha kawaida na kimepambwa kwa rangi nyepesi.

Haya ni mandhari ya maktaba ya chuo kikuu au shule ambako kuna watu wengi wakiwa wameketi wakisoma kwenye maktaba , watu wamekaa kwenye meza na wanasoma vitabu au kufanya kazi zingine. Maktaba hii ina rafu nyingi za vitabu

Humu ni ukumbini au darasani ambapo kuna kundi la watu walioketi katika safu wakiwa wamekaa kwenye viti vya meza, labda wakifanya mtihani au shughuli nyingine inayohusisha kuandika. Watu wengi wamevalia nguo za kawaida na wamekaa katika safu wakielekea pande moja.

Jengo hili lina ghorofa moja lenye uwanja na michezo ya watoto, huenda ukawa ni mandhari ya shule. Uwanja huo una slide ,nyumba ya kuchezea na bembea. Jengo lina madirisha mengi na ngazi za nje. Kuna miti karibu na jengo hilo.

Huku ni chumba cha kulala chenye vitanda vya kupanda ngazi. Chumba hiki kinaonekana kuwa katika hosteli au nyumba ya wageni Vitanda vimepangwa kwa safu mbili na kila safu ina vitanda viwili vya kupanga chumba kina mlango wazi unaoongoza kwenye chumba kingine au enea la kupita

Hili ni chumba cha kulala chenye vitanda vya kupanga, ambapo kuna mtu ameketi kitandani. Hii inaweza kuwa ni bweni katika shule, au kituo cha watoto. Vitanda vimepangwa kwa safu mbili na kila kitanda kina shuka lenye muundo wa viraba. Kuna pazia kwenye dirisha na vyombo vingine vinaweza kuonekana juu ya kitanda.

Hili huenda ukawa ni bweni ambapo kuna vitanda vitatu viwili viko kando na kando wa jumba hili na kuna kitanda kimoja cha ngazi vitanda hivi vina godoro vya rangi ya samawati.

Hapa tunawaona wanafunzi wakitumia kompyuta katika maabara ya kompyuta. Wanafunzi hawa wamevaa sare za shule na wanaonekana kuwa wanajifunza kwa bidii. Pia tunaeza kuona kompyuta zenyewe juu ya meza. Wanafunzi hawa ni wanne kwa idadi.

Hiki ni chumba chenye furniture Kuna meza, kiti ,kabati na kitanda kilicho na blanketi zilizokunjwa juu yake. Dirisha limefunikwa na mapazia pia kuna msalaba ukutani. Chumba kunaonekana kuwa cha kawaida na cha nyumbani.

Hapa tunaweza kuona wanafunzi wenye maktaba. Kuna wanafunzi ambao wako upande wa chini na wale ambao wako upande wa juu. Wanafunzi ambao wako upande wa chini, tunaweza kuona wasichana wawili na wavulana wawili, mmoja akiwa amevalia buibui na wameshika vitabu mikononi mwao.

Hili ni darasa tupu lenye madawati na viti na ubao mweusi ukutani na dirisha linaloonekana upande mmoja. Madawati yamepangwa kwa mstari na kuna saa ukutani. Inaonekana kama darasa la shule ambalo halina wanafunzi kwa sasa.

Hili ni chumba cha kulala katika hosteli. Chumba hiki kina vitanda vya kupanga ambavyo vinaweza kutumiwa na watu wengi kwa wakati mmoja. Inaonyesha mpangilio wa chumba cha kulala katika hosteli ambapo kuna vitanda kadhaa vya kupanga kwa ajili ya wageni.

Mwanamke huyu anacheza mchezo wa padel kwenye uwanja wa rangi ya samawati. Amevaa kofia, sketi fupi na fulani isiyo na mikono. Anaonekana akipiga mpira kwa raketi. Mchezaji mwingine anaonekana mbali kwenye uwanja. Uwanja huo umezungukwa na uzio na kuta za mawe.

Maeneo haya yanaonekana kuwa mandhari ya shule na tunaona uwanja wa mpira wa kikapu. Uwanja huu una sakafu wa saruji na kikapu cha mipira wa kikapu kilicho na wao. Kuna miti na majengo katika mandhari ya nyuma.

Hili ni basi la shule la Kamacharia Girls secondary School, katika basi hili tunawaona wanafunzi ambao wamevalia blausi ya rangi ya nyeupe pia tunaweza kuwaona walimu nje , mwalimu mmoja akiwa anapiga makofi hii huenda ikawa anawapongeza wanafunzi hawa.

Hapa kuna kundi la watu ambao wako kwenye uwanja wa wazi, labda wakifanya mazoezi au mafunzo . Wanaume kadhaa wamekaa kwenye nyasi huku mmoja amesimama mbele yao akionekana kuwa fundisha. Wengine wamesimama pembeni wakitazama . Wote wamevaa nguo za michezo . Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na jua linangaa.

Hiki ni chumba cha kulala chenye vitanda vya kupanda vya ngazi ya rangi ya samawati. Kuna vitanda viwili vya kupanda kila kimoja kikiwa na ngazi. Watu wawili wamelala kwenye kitanda na mmoja amevaa nguo au kujifunika shuka ya nyekundu. Chumba kina kioo kilichowekwa ukutani na madirisha yenye pazia.

Hawa ni kundi la watu wakiwa wameketi chini, wengi wao wakiwa wanaume katika eneo la wazi linaloonekana kuwa nje. Watu hawa wamekusanyika pamoja labda kwa mkutano hafla au shughuli nyingine ya kijamii. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na mimea mingine ikionyesha mazingira ni ya asili.

Huyu ni mwanafunzi wa kiume akiwa katika maktaba, akichagua kitabu kutoka kwenye rafu. Mwanafunzi huyu amevaa shati fupi jekundu na begi la mgongoni . Maktaba ina rafu nyingi zilizojaa vitabu.

Hawa ni wanafunzi wawili ambao wameketi kwenye jukwaa wakionekana kuwa sehemu ya ibada au tukio la kidini. Jukwaa limepambwa na ngazi na kuna mapambo mengine kama vile baluni na mapazia. Wanafunzi hawa wamevaa mavazi ya kidini na kuna bango liloandikwa Yesus mbele yao. Hii inaonyesha kuwa tukio hilo linaweza kuwa la kikristo.

Huyo ni mtoto mdogo aliyeketi kitandani akiwa amevaa miguu bandia akitabasamu na kuonyesha furaha licha ya changamoto za kimwili. Kuwepo kwa vitanda mingi nyuma kunaweza kuashiria mazingira ya hospitalini, kituo cha urekebishaji au makazi ya watoto wenye mahitaji maalum ambapo mtoto huyu anapata huduma au msaada.

Hawa ni wanafunzi wenye mahitaji maalum wakiwemo na mkufunzi ,wakifanya shughuli za sayansi darasani au maabara .Wanaonekana wamejishughulisha na jaribio au masomo wakitumia darubini na vifaa vingine. Na mimea pia inaonekana kwenye meza. Mazingira yanaonekana kuwa ya kujifunza na ya ushirikiano.

Hili ni kundi la watu wakiwemo walemavu wa macho wakijifunza au kufanya mazoezi katika mazingira ya elimu au mafunzo. Mtu mmoja anaonekana akimsaidia mwingine ambaye huenda anamatatizo ya kuona pengine akimfundisha kutumia kifaa maalum au mbinu fulani.

Huyu ni mtoto mwenye ulemavu wa down syndrome akifurahia uchoraji kwa kutumia rangi za vidole. Hii inaonyesha dhana ya furaha, ubunivu na uwezo wa watoto wenye mahitaji maalum. Pia inazizitisha umuhimu wa kujumuisha watoto wote katika shughuli za sanaa na michezo na kuwapa fursa ya kujieleza kwa njia yao wenyewe.

Hili ni kundi la watu wanne wakiwa wameketi karibu na meza. Watu hao wanaonekana kuwa wanashirikiana katika mazungumzo au kazi pamoja huku mmoja wao akionyesha kwa kidole. Meza ina kompyuta ndogo na vitabu na nyuma kuna viti vingi tupu. Huu unaweza kuwa ni mkutano, kikao cha kazi au darasa.

Hawa ni watu watatu ambao wameketi mezani wakifanya shughuli. Watu wawili wamekaa pembeni ya mtu mmoja katikati. Mtu wa katikati anaonekana kua na ulemavu wa akili. Watu wote watatu wanaonekana kua wa umri wa kati. Hii inaweza kuonyesha mfumo wa elimu jumuishi ambapo watu wenye ulemavu wanashirikishwa katika shughuli za kawaida, za kujifunza na kijamii.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi mwenye ulemavu wa akili katika darasa. Mwalimu ameinama karibu na mwanafunzi huyo akimuonyesha jinsi ya kuandika. Mwanafunzi anashika penseli na anaoneka kuwa makini. Hili inaonesha jinsi watu wenye ulemavu wa akili wanavyowezaa kupata elimu na kufanikiwa katika masomo yao.

Kuna watu wanne ambao wanatumia lugha ya ishara. Mwanamke mmoja yuko upande wa kushoto akionyesha ishara, huku, wanaume wawili na mwanamke mwingine wakiitika. Lugha ya ishara ni njia muhimu ya mawasiliano kwa watu viziwi na wenye matatizo ya kuskia.

Huyu ni mtoto ambaye unatumia kifaa cha usaidizi wa kutembea kilichoundwa ili kumsaidia mtoto wakati anasonga, unaangazia fremu yenye magurudumu

Huyu ni mwanafunzi aliye vaa kifaa cha kuskia akiwa darasani, huku mwalimu akitumia lugha ya ishara kumelezea, mwanafunzi amekaa mbele ya dawati na anaonekana kusikiliza kwa makini, mwalimu ame simama nyuma akitoa maelezo kwa ishara ya mkono.

Huu ni mfumo wa kuandika wa braille , ambao hutumiwa na watu wasioona au wenye matatizo ya kuona. Braille huwezesha watu hawa kusoma kwa kuhisi nukta zilizoinuka kwa vidole vyao. Hii ni mwelekezo jinsi braille inavyosaidia kuwasiliana na kupata maarifa.

Hili ni darasa lenye wanafunzi wawili. Wanafunzi hawa wakiwa ni msichana mmoja na mvulana mmoja. Pia kuna mwalimu akiwa ameketi kando yao. Mwalimu huyu anaonekana akizungumza na msichana kwa njia ya ishara.

Hapa panaonekana kuwa darasani katika shule ya msingi ambapo tunaona wanafunzi wakisoma. Wanafunzi hao wamekaa kwenye madawati na mwalimu amesimama mbele yao. Wanafunzi wanaonekana kuwa makini na kujifunza. Tunaona mwanafunzi mmoja akiwa na shida ya jicho wa kushoto.

Huyu ni mwanamke ambaye anafurahia na binti yake ambaye ana ulemavu wa akili wakisoma kitabu cha herufi pamoja. Mwanamke huyo amesimama nyuma ya binti yule akimwangalia kwa upendo na tabasamu. Binti huyo ameketi kwenye sofa na anaonekana kufurahia kitabu hicho.

Huyu ni mwanamke mdogo ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Huku akitumia komputa mpakato kwenye dawati. Yeye huenda anafanya kazi au kusoma. Na yuko katika mazingira ya darasa au ofisi.

Hapa kuna watu wawili ambao wanatumia kompyuta. Mmoja ni mwanaume ambaye ana ulemavu wa macho. Mwanaume huyu anaangalia kamera huku akitumia kibodi na mwingine anaangalia kompyuta. Wanaezakua ni wanafunzi, wafanyikazi au watu wanaotumia kompyuta kwa ajili ya burudani.

Hapa tunaona wanafunzi wakiwa darasani wakitumia mashine ya kuandika. Mwanafunzi mmoja yuko mbele kidogo na anaangalia karatasi anayoandika. Huku wanafunzi mwingine akiwa pembeni yake naye akiandika. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma yao wakiwa wamekaa kwenye madawati yao.